Mwanafunzi wa jinsia ya kike ambaye amevaa sare ya shule na barakoa, ameshikilia mti na mwanamume ambaye amevaa barakoa na tisheti ya manjano. Pia kuna miti ambayo imekomaa na wanafunzi wengine ambao wako kwenye shughuli ya kupanda miti na kunyunyizia maji.

Huyu ni simba wa kike ambaye amesimama ardhini amabapo pana mchanga, ameyakodoa macho yake na kutoa ulimi wake nje. Amezuiliwa kutoka na waya wa umeme.

Kuna mto ambao una maji machafu. Kando yake kuna wanawake wanne. Mwanamke mmoja anaosha vyombo, mwingine anaosha mtungi. Kado yao kuna mitungi sita.